Watu wako kwenye oko, wengine wanauza ndizi wengine viazi wengine maembe, inaonekana biashara ya soko inaendelea hapa, kuna wamama na wababa pia.

Duka la gari zaa Honda. Moja nyeusi na nyingine nyeupe. Kuna mtu mmoja nje yanaonekana kuangalia gari.

socks za aina nyingi yenye rangi tofauti ya nyekundu, nyeupe, nyekundu-nyeupe, yauzwa, yaonekana kuwa mandhari ya soko.

Duka ndogo kando ya barabara ile imeandikwa M-Pesa na Salon . Kuna vifaa vya kuosha nywele na pia soda hapo chini.

Menyu ya Mpesa kwenye skrini ya simu ikionyesha chaguzi kama kutumia pesa, kutoa pesa na lipa na mpesa, inaonyesha matumizi ya simu katika huduma ya kifedha.

Kibanda cha huduma za Mpesa kilicho pembeni ya barabara. Maandishi ya Mpesa yanaonekana wazi. Pembeni, kuna vibanda vingine na maeneo ya biashara ndogondogo. Mandhari mazingira ya mtaa ya kawaida nchini Kenya.

Duka la Mpesa na maduka zingine, mama muislamu akiwa amesimama kando. Inaonekana kuwa kando ya barabara ,pia kwenye duka la Mpesa limeeandikwa Equity na agent na kila kitu hapo.

Tangazo linaeleza kuwa unaweza kupata bima nafuu ya afya kupitia Anzano insurance linahimiza watu kujali afya zao kwa kupata huduma kama kulazwa, kutibiwa bila kulazwa, ushauri wa daktari na huduma rahisi za macho na meno. Kuna mawasiliano ya simu na whatsapp Kwa maelezo zaidi.

Gereji ya magari yenye magari kadhaa yanayo tengenezwa. Watu wanaonekana wakifanya kazi wakitumia vifaa vya matengenezo. Madirisha makubwa yanaingiza mwanga mwingi. Mzaingira ni safi na yenye mpangilio.

Meza ambayo iliyopangwa kwa vitu za mikono vikuki, mikufu na mapambo ya rangi tofauti. Watu wawili wamesimama karibu mmoja amevaa shati la kijani na mwingine ya waridi wakitazama au kuoanga bidaa. Ni maadhali ya soko la ufundi.

Matairi kadhaa yaliyo pangwa kwa karibu, yakiwa na miundo ya madoido ya kuvutia. Mpangilio wake unasisitiza uimara na muundo wa matairi hayo. Yanayo onekana kuwa kwa matumizi ya magari ya barabarani au mashambani.

Magari matatu katika eneo la nje lenye nyasi na miti, pickup ya kijivu mbele, usv nyekundu nyuma na gari jingine likionekana kwa sehemu. Watu kadhaa wako karibu wakionekana kujihusisha na shughuli tofauti tofauti. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijiji ama sehemu ya mapumziko.

Gari la rangi ya giza aina ya Pick-Up likiwa limegeshwa juu ya nyasi na miti iko nyuma. Gari lina magurudumu ya krumu na kinga ya mbele. Mazingira ni ya nje na tulivu.